Ni muhimu sana sisi kaa wananchi tupande ndizi na tuweze kuwauza wakati tunapotaka kuzipata. Ndizi hizi zinaweza tupatia mali na tuwe watu ammbao tunajitegemea tu kama nchi.

Mkulima huyu ameleta daktari wa ng'ombe ama mifugo kuangalia na kumwambia ng'ombe yake ako na tatizo gani la matiti ili akikamuliwa akamuliwe vizuri na atoe maziwa yenye yako na afya.

Ndizi likiiva linasaidia sana kwa wakati tunataka kukunywa chai ama uji wa asubuhi. Unachukua ndizi unapatiana kwa watoto ili wakule. Na wanashiba vizuri sana. Ndizi huwezesha mtu kupata mwili nyororo sana.

Mahindi yalikuwa mazuri sana. Tunapata kama mahindi yameiva na sasa ni wakati wa kusiaga na kuweka ili wakati ingine mtu anaeza enda na ajisagie na mahindi yake.

wakulima wa ndizi siku hizi nwameamua kuchukua muda wao na kufanya research ili wajue ni mbinu gani inaeza waweza kupata mazao makubwa makubwa kama vile tunaona kwa picha. Hii ni ishara kwamba ukulima wa ndizi imekuja vizuri.

Ndizi ikisha tunzwa vizuri na ifanye vile inatakikana, kila mtu atafurahi kukaa karibu na ndizi. Mama ambaye ako na huruma anakata ndizi moja ambaye imekuwa tayari, apatie mama huyu aende apikie mtoto wake ambaye ako na shida la njaa.

Mama huyu ambaye amebarikiwa na mungu kupata ng'ombe mingi anapatiana ng'ombe chakula na kuosha ili atoe uchafu yenye inakaa na ng'ombe kulingana na vile ng'ombe yanakuwa amezitunza na ameziweka zinang'ara.

Mkulima huyu anafurahia mapato amepata kwa kazi yake nzuri ya kulima ndizi kwenye shamba hili. Hili ni njia ya kuonyesha tunaeza pata chakula nyingi tukitumia njia nzuri za kulima kwenye shamba letu tunayo kuwa nazo.

Ndizi ile ambalo hutumika kwa kupikwa inatolewa maganda. Ikishatolewa itatengenezwa vizuri kutumia nyanya na mafuta ili iweze kukulwa. Inaeza kulwa, kunywa na chai ama ikulwe ivo tu.

Mwanaume huyu anakamua ng'ombe ambayo amefuga katika hili boma, ni boma ambayo huonekana iko na kiwango ya chini lakini furaha inakuja na maziwa wanapokamua ng'ombe yao na kupata maziwa ya kukunywa ama kwa matumizi mengine.

Huyu mtu ameweka ndizi yake mbaka ziko karibu kuoza. Ni vizuri sana tunanunua ndizi ambayo tunaweza kula kwa wakati mmoja ili zisiharibike. Ndizi iko na muhimu sana za kuwacha kutuweka tushibe sana tukikula.

Ni aibu sana kwa wakulima kuwacha ng'ombe bila kuhudumia na kutoa ugonjwa mbalimbali ambayo tunaweza izuia ng'ombe hili hana afya mzuri na mwenyewe inaonekana hajaweza kumpatia matibabu ili awe kama ng'ombe wengine.

Mkulima ambaye ako na mali mingi ameweka ng'ombe yake pamoja na kupatiana maziwa, anawahudumia vizuri na kulingana na afya zao wanaezapatiana maziwa mingi sana.

Ndizi ambayo imefanya vizuri kwa shamba imeshanunuliwa na wangwana hawa wanakata ili waweze kuipika vizuri. Ni kitu inakaa tamu sana ikipikwa na kila mtu atafurahia kuonja.

Ng'ombe ambaye amelindwa kwa hali ya juu na mwenzake anakamuliwa na mkulima huyu. Tunaona kama inatoa maziwa mingi na ni mzuri sana na hili ni faida sana kwa wale ambayo wanafanya jambo kama hili.

Ndizi yamewekwa kwenye shamba mpaka imeanza kuiva binafsi, hili ni jambo muhimu sana na inaweka ndizi ikuwe tamu ya hali ya juu, tunafurahia tukikula ndizi ambayo haijakatizwa wakati wake wa kukua.

Ng'ombe hizi wanahudumiwa vizuri sana kwenye hii nyumba na wako na afya nzuri na kwa hivyo watatoa maziwa vizuri. Ni muhimu kuhakikisha kuwa ng'ombe yako unapatiana chakula na maelezo vizuri, kutumia maji na vitu vingine.

Huu umekamilishwa na sasa ni wakati wa kutengeneza vizuri ili iweze kuwekwa kwa ulinzi mzuri ya nyumba. Watoto hawa wamejitokeza kusaidia wazazi wao ambao nguvu yao sasa imerudi chini. Ni muhimu sana kama watoto wanaweza kuwa na nia ya kusaidia watu wakubwa.

Ng'ombe ambao wamefungwa vizuri na kushughulikiwa kama inatakikana. Wako na sehemu ya kukunywa maji na ni kama watatoa maziwa mingi sana kwa.

Maziwa yanatumika kutengeneza bidhaa mbali mbali kama vile maziwa mala ambayo hutumika kukunywa na ugali. Mtu huyu ameweka bidii na anafanya kazi yake kwa utaratibu ili matokeo yakuwe mazuri.

Ndizi kama hizi kama tunaweza pata uwezo wa kuzisafirisha kwenye nchi mbalimbali ambaye hawana uwezo wa kuzivuna hivi. Tunaweza pata pesa mingi na hizi pesa zinaweza saidia kwa ujenzi ya taifa letu tunayopenda hapa Kenya.

Mkulima ambaye hutumia pikipiki kusafirisha maziwa kwenye boma na kuzipeleka kwa kampuni , anapewa maziwa iliaweze kufikisha sehemu itawekwa na itengenezwe vitu vingine ili kuuzwa.

Mkulima wa ndizi kwenye shamba hili amelima matunda yake ya ndizi, anauzia mteja wake ambaye amekuja kwa shamba lake kuliangalia na kuchagua anayoipenda.

Ndizi yamefanya vizuri kwenye shamba hili, na mkulima huyu anajaribu kutoatoa kwa maganda na kuweka sehemu inaezakua vizuri, ilindwe na kuuzwa baadaye.

Hili inaonekana dudu mbalimbali wamevamai na kuharibu mimea ya mahindi. Hili linatoka na shida ya kutonyesha kwa wakati fulani kwa shamba.

Ndizi ambazo limevunwa kwa shamba linasafirishwa kufika sokoni kuutumia gari hili. Hili ni njia ambapo inapeleka vitu sokoni ili wateja waweze kupata na kuchukua ama kununua kwa bei nzuri.

Ndizi kama hizi zimewekwa pamoja ili zisafirishwe kupelekwa soko mbalimbali. Ndizi hizi ziko na umuhimu kwa mwili na hata kwa wateja ambao wanaziuza. Mfanyibiashara anatapa pesa nyingi wakati ndizi lake limechukuliwa sehemu mbalimbali.

Mwanadada huyu ambaye anafanya kazi kwa kampuni ya kutengeneza maziwa anachukua muda wake kukagua maziwa ambayo yamesanyika pamoja hapa kabla hajaweka kwenye sehemu ya kuitengeneza na kuziweka kwenye karatasi mbalimbali za kusafirisha.

Ndizi yenye imefanya vizuri kwenye shamba inaonyeshwa na kutuelezea vile tukitengeneza shamba letu tunakuwa na matokeo mazuri ya kuvuta na kuweka chakula kwa meza.

Ndizi hizi wamepata changamoto kali juu ya mvua ambayo ilikuja kukuwa na mawe na kuharibu ndizi. Inatakikana sasa zipewe muda hili waweze kurudia vile walikuwa.

Shamba hili linatumia mchuzi wa kuhakikisha ndizi yenye inatoka hapa ni ndizi ya hali ya juu kwa kutumia mashini kuangalia tutaweka mbolea aina gani na maji kiasi gani kuhakikisha tumepata mazao mazuri.

Kukuwa na mama ambaye amejua kukamua ng'ombe nyumbani ni faida na baraka sana kwa mwenye boma. Mama anaweza kamua maziwa, apeleke kwa soko ili atumie kuleta mavitu vingine kusaidia kwenye boma.

Ngombe za kupatiana maziwa wamefungwa kwa nyumba lao ambayo wanatumia, wanahudumiwa kwa kuwakamua na kuwapatia chakula ili hizi ngombe zikona faida mingi sana kwa watu.

ziwa tukishaa kamua kwa ng'ombe tunapeleka duka la kuliweka ilizibebwe zipelekwe tena kwa kampuni. Sasa malipo tunapata vizuri maziwa yakiuzwa na kampuni na watusaidie kwa mambo mengine.

Shamba likitengenezwa vizuri na kupaliliwa kwa wakati, wakulima wanaweza pata mazao mazuri kama huyu mwenye shamba amepata na anafurahia kuangalia na kutabasamu kazi yake ambaye amefanya kwa bidii na ukweli.

Ng'ombe hawa wako na changamoto sana kwa sababu wameingia kwenye taka, na taka hili linaonekana limejaa hata karatasi ambazo wakikula itawaathiri sana kiafya. Ni muhimu sana tuhakikishe hizi karatasi zisifikie wanyama ambao hawajielewi.

Ndizi hufanya vizuri sehemu mbalimbali hata kwingine ambayo mambo kama ukulima wa mimea mingine haiezi fanyika kwa mfano Garissa tunapata ndizi mingi wakati tunatembea na zinauzwa.

Shamba muhimu ya ndizi imewekwa na utaratibu mzuri sana. Mwenye shamba ako na mavuno, anatarajia na kungoja kwa hamu na ghamu, hili linafanya shamba linapewa ulinzi kali ili wanyama kama tumbili wasifikie ndizi hili.

Eneo hili, ukulima wa ndizi umepewa nafasi kubwa kwa jamii. Tunapata kama mazao inakuwa mingi na kubwa sana na ili inaeza kusaidia sana kupata pesa mingi katika kazi ya ukulima.

Shamba hili, linaonekana liko kidogo sana, na mkulima anatumia tu jembe na mikono kulima shamba hili. Amepanda vitu tofauti kama vile ndizi, na nyasi.

Ng'ome hawa wanawekwa kwenye chumba ambalo hutumika kuwasafisha ili kutoa dudu zingine amazo huishi kwenye ngozi zao. Ni njia nzuri na ya kipekee ambazo hutumika kuosha ng'ombe nyingi kutumia dawa kidogo.

Hizi ndizi zimeweza kupata changamoto mbalimbali kwa sababu zimechukua muda wake kuhakikisha ameweka wakati wote wa kuweka mbolea ama kupalilia shamba ili mavuno yakuwe mazuri.

Maziwa yakiganda vizuri inaezatumika kutengeneza mafuta ya maziwa ambayo iko na bei mingi sana kwa watu, mafuta haya yanatumika kwa wale ambayo wako na athari kubwa kwa kutumia mafuta ya kawaida.

Maziwa ambayo yamegandwa kutumia njia ya kitambo ya wazee ama nyanya zetu inawekwa kwenye bakuli ili iweze kukunyiwa na ugali ama kitu chochote unayoweza kukulwa nazo sasa.

Ndizi yanatakikana yapaliliwe na kuwekwea mbolea vizuri ili mazao yakuwe makubwa ambayo yakiuzwa yanaeza tupatia faida mingi kama vile tunapata sehemu zingine za nchi hii ya Kenya.

Imefanya vizuri kwa shamba ,imekatwa kugoja isafirishwa na gari mpaka soko ili mkulima huyu haweze kupata faida ya kazi yake ngumu alifanya kuhifadhi na kutunda ndizi hili.

Ni muhimu sana sisi kama binadamu twakikishe ng'ombe zetu zimeoshwa na kupatiwa dawa ili tuweze kukinga ng'ombe kulingangana na dudu ambao wanakaa kwa mwili ya ng'ombe kama hizi.

Ndizi imefanya vizuri sana kulingana na vile tawi lake liko kibichi. Hili ni ishara kwamba udongo imekubali kupandwa kwa hili ndizi na inalindwa na mkulima huyu vizuri.

Shamba ambalo si kubwa kwa kutumia macho. Kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimewekwa hapa. Kuna ndizi, kuna nyasi, kuna ata matofali ambayo yamechomwa yangonja tu magari zichukue. Kuna mahandi na shamba inaonekana iko na mimea vizuri sana inaweza toa chakula vizuri.

Mama huyu na ndizi lake limeiva vizuri ako na furaha hata akikaguakagua ndizi lake. Anajua vizuri ifikapo baadae ama jioni ataweza kuuza ndizi lake na kupata pesa kufanya mambo mengine.

Mimea ya kutengeneza sigara imetumiwa vizuri na iko na afya. Inaweza toa sigara mingi ikitengenezwa vizuri, na kwa hivyo mkulima huyu ametia bidii yake kwa kazi yake ya kuunda bidhaa yake.

Shamba la ndizi lenye umuhimu sana kutupatia chakula limepandwa kwenye njia ya kutumia na watu boma hili. Ni muhimu sana kuhakikisha hizi ndizi zimepewa nafasi ya kukua na kumea vizuri.

Mwanadada huyu ambaye ako na kipawa cha kutengeneza kazi yake ya kulinda ng`ombe, anaosha ng`ombe ili atoe shida ambayo zinakumba ng`ombe. Anafanya kwa utaratibu na ujuzi ya hali ya juu.

Wakulima ambaye wako na ujuzi wa hali ya juu, wanatumia teknolojia ya kisasa ili kuweza kulima matunda na vile vitu vingine ambayo kutumia nguvu kidogo sana kwa sababu kwa hizo sehemu kuna maji yanatiririka polepole.

Maziwa ni muhimu sana kwa wakulima, wakishakamua maziwa yao wanapeleka kwa watu ambao wanachukua hizo mazia ili wasafirishe mpaka kwa kampuni mbalimbali ambayo wanatengeneza na kuwauzia watu wengine.

Kwenye duka la kutengeneza maziwa mala, mama huyu anaonyesha ujuzi wake na sifa ya kutengeneza hili maziwa ikuwe tamu na ya kupendekeza. Tunaona anatumia nafasi vizuri sana kuhakikisha kutengeneza maziwa mzuri.

Siku hizi ujuzi unaendelea sana na tunapata kwamba hata kukamua ng'ombe ujuzi imeletwa ya kutumia tu mashine. Tunaweka kwa matiti ya ngombe na inakamua. Hii inatuwezesha kukamua ng'ombe nyingi sana kwa munda chache.

Mkulima yumo kwenye maambara ya kuweka na kuhakikisha kilimo kinaendelea vizuri. Anajaribu kuona mbinu ambayo anaweza weka apate kusaidia Kwa kupata dawa ya kuzuia magonjwa mengine ambayo yanakumba mimea.

Kampuni ya kuchukua maziwa kwa wakulima, wameweka maziwa yao ili wapeleke kwa kampuni kutengeneza maziwa zingine iuzwe kwa watu ambao wanakaa mbali na hawaezi nunua kwa wakulima.